Takataka zilizokusanywa ikiwepo vijiko, vikombe na mirija ya plastiki, aina hizi ni bidhaa za matumizi ya mara moja ambazo huchangia kwa kiasi kikubwa kwenye changamoto za usimamizi wa taka mijini, hapa inaonyesha changamoto ya taka mchanganyiko inayohitaji mbinu bora ya kutenganisha kuchakata na kupunguza taka.

Kikundi cha watu wakihusika na usimamizi wa taka wakiwa wamevaa vikinga mikono, barakoa na neti za nywele kwaajili ya usalama, wanachambua taka kupitia vifaa maalumu, kuna wengine wakipakia taka kwene gari la kuhudumia usafi lenye maandishi (SENIT SERVICES) mandhari ya eneo la mjini lenye vibanda vya biashara, magari na majengo, ikionyesha shuguli za jamii katika kuweka mazingira safi na kudhibiti taka.

Gari la kijani la taka, gari hili limeegeshwa kwenye barabara ya makazi likifanya kazi ya kukusanya takataka kutoka kwenye kaya, hii ni taswira ya usimamizi wa taka kwa njia rasmi ambapo taka ukusanywa, kusafirishwa na kupelekwa kwenye vituo vya kuchakata au kutupa.

Safu ya mapipa ya taka ya rangi tofauti kama samawati, kijani na njano yakiwa yamejaa kupita kiasi nataka zimezagaa chini karibu na ukuta wa matofali, hali hii inaonyesha changamoto ya usimamizi duni wataka hasa katika maeneo ya mijini, mapipa kujaa inaashiria upungufu wa ratiba ya ukusanyaji wa takataka.

Wafanyakazi katika kituo cha usimamizi wa taka wakichambua na kupakia taka kwenye gari kubwa la usafiri wamevalia sare za samawati na baadhi wana kofia, wakifanya kazi kwenye mazingira yenye taka za aina mbalimbali kama; plastiki, mabaki ya chakula na taka zingine ngumu. Ndege wanapaa juu ishara ya kuwepo na mabaki ya chakula.

Mfanyakazi wa usimamizi wa taka akiwa amevaa mavazi ya kujikinga kama: vikinga kichwa, vikinga mikono vyekundu, na ovalori za samawati, na barakoa, akichambua na kushughulikia taka mchanganyiko kama: chupa za plastiki, mifuko, na mabaki mengine, anaonekana akinyunyizia dawa au maji kwenye rundo lataka huku gari la taka likiwa nyuma yake.

Dampo kubwa la wazi, ambapo watu wanachambua taka zilizotupwa. Hii ikiwa ni aina ya uchakataji wa taka usio rasmi ambao unaonekana sana kwenye miji, kuna taka za plastiki, chupa, mifuniko na mabaki mengine, huku kuna gari la taka likiwa pembeni. Hali inayoonyesha changamoto kubwa ya usimamizi wa taka katika mazingira ya mijini.

Watu wakichambua taka kwenye dampo kubwa wakiwa wamevaa vikinga mikono na vikinga kichwa, huku mashine ya kuchimba ikionekana kwa nyuma ikihusika na usafirishaji wa taka. Hii ni taswira halisi ya changamoto za usimamizi wa taka katika miji kama Dar es Salaam.